Mama ameketi, mbele yake kuna mikrofoni, chupa la maji na chupa mbili za plastiki. Nyuma yake kuna bendera la Kenya na maandishi ambayo yameandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Watu wamevalia manguo rasmi yenye rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi pia na blue moja amesimama mbele ya camera anaonekana kuwa....

Watu wamesimama wanatabasamu, wanaovalia manguo rasmi. Mmoja wao amevalia miwani, nyuma yao kuna mabendera, na mbele haswa kuna watu wanawatazama.

Watu wawili wana kalamu, kwa mkono wanaonekana wakiandika. Kwa karatasi, vya upe. Kuna simu kando, na mtu mwingine amesimama. Kuna watu wengine wako kando yao wana watazama.

Sehemu fulani ambayo ina uchafu kama vile makaratasi, vitambaa. Watu wanatembea kando yake, na kuna magari. Kuna miti mirefu.

Watu wanaoonekana kuwa wanatabasamu. Mmoja amesimama. Ana marangi tofauti tofauti kama nyeupe, yana maandishi kwenye tumbo lake. Nyuma yake kuna watu wengine ambao wameinua mkono.

Mashine zimewekwa kwenye meza. Zinatumika kwa vitu tofauti tofauti. Kuna mtu ambaye ameketi wengine wamesimama. Wana vifaa mkononi kama vile kalamu, karatasi na inaonyesha kuwa wanahudumiwa.

Kundi la watu wakisherehekea kwa furaha. Baadhi wanapiga makofi, wengine wanatabasamu kwa kushika simu. Inaashiria tukio maalum yenye mshikamano wa watu na sherehe.

Watu wawili wamesima. Wamevalia nguo rasmi, wana furaha tabasamu. Mmoja anawasilisha mwingine kitabu.

Mtu mrefu anatabasamu, amejikumbatia amevalia mavazi ya kanzu. Kando yake kuna maandishi yameandikwa kwa herufi kubwa na ndogo.

Watu wa rika mbalimbali wakiwa wamesimama kwa mstari mmoja mbele ya jengo. Wengine wakishika watoto, wakionekana kama wanasubiri huduma au kushiriki tukio maalum.

Washabiki wa Gor Mahia wamesimama kwa shangwe, wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe. Scarf yenye jina ya team inaonyesha ushikamano.

Hii ni ofisi ya Huduma za uhamiaji, kitengo cha pasipoti yenye maandishi ya Kiingereza juu ya mlango. Anaonyesha huduma zinazotolewa.

Gari la tingatinga limesimama. Kando yake kuna mchanga, miti mirefu na mfupi na manyumba marefu na mafupi. Kuonyesha kuwa kuna ujenzi unaendelea pahali hapa.

Wachezaji wawili, wanang'angania mpira kwa kasi. Wanachezea katika kiwanja chenye nyasi fupi, nyuma yao kuna wachezaji wengine wakiwatazama na kuna miti nyuma yao, mirefu.

Watu wanne wamekaa kwenye chumba cha ofisi katika mpangilio wa mkutano. Wawili upande wa kushoto wamevalia koti la kahawia na suti nyeusi. Wengine upande wa kulia wamevalia shati la blue la kivuli na nyeusi.

Kuna mimea kijani. Imepandwa. Kando kuna miti na chuma, pia zimeshikilia makamba. Kuna mawe chini na kando.

Watu kadha wamesimama kwenye foleni ndani ya jengo lenye mazingira ya ofisi au kituo cha huduma, Mmoja amevaa sare za jeshi, Huku wengine wakishiriki nyaraka wakisubiri kuhudumiwa.

Watu wawili wamesimama mbele ya dirisha ya huduma ambalo lina nembo za Postapay na M-Pesa. Mmoja wao anaonekana akihudumiwa na mfanyikazi aliyopo upande wa pili wa dirisha.

Wachezaji waliovaa jezi la kijani na manjano wamesimama kwenye uwanja wa nyasi wakishangilia kwa mikono juu. Nyuma kuna watu wengine na sehemu ya uwanja.

Mtu ameketi mbele ya bango lenye maandishi Judiciary commission . Anatoa maelezo au mazungumzo. Akiwa amevalia vazi lenye rangi ya bluu na nyeupe. Pembeni mwa bango kuna bendera ya Kenya.

Ndege anapeperuka hewani. Amebeba ua. Maneno yameandikwa Jubilee ingine mbele pamoja. Kitambaa cheusi sana.

Bomba kubwa la kijani kibichi lililojazwa juu ya mfereji wa maji yenye rangi ya udongo. Kando yake kuna mawe madogo na nyasi zinazoota pembeni.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wakicheza mechi. Timu moja imevalia jezi la kijani kibichi huku nyingine ikiwa na jezi la bluu na nyeupe. Kuna mashabiki nyuma yao wakionekana wakiwa wanatabasamu kwa furaha.

Wachezaji wanne wa kikapu wamevaa jezi jeusi za Kenya. Wanatabasamu na mmoja anashikilia mpira. Wanaonekana wakiwa tayari kwa mchezo.

Wachezaji wanatabasamu na furaha. Mmoja ameinua mkono na kupanua mdomo. Nyuma yao kuna watazamaji wameketi wako makini wakiangalia wachezaji wakicheza.

Watu wanne wako ndani ya ofisi wakishirikiana kwenye kazi. Mmoja anatumia kompyuta huku mwengine akitoa maelezo. Mwingine anaandika maelezo haya.

Mtu aliyevalia kofia ya manjano na shati jeusi akisherehekea kwa furaha mbele ya umati wa watu, anashikilia bendera la kenya juu kwa mikono miwili inaashiria uzalendo na shangwe.

Boda boda mbili. Moja imekaliwa na mtu amebeba kifaa nyuma. Kando yake kuna kijumba kirefu kimeandikwa Nairobi General. Chini kuna viti mbili na mtu ameketi akisubiri wateja.

Watu wamesimama. Wengine wameketi katika jumba. Wamekalia viti vya plastiki. Wengine wamekalia meza za chuma. Nyuma yao kuna miti mirefu.

Mtu aliyevalia rasmi anahutubia hadhira jukwaani, huku mwingine akishika kitabu, na watu wengine waliokusanyika nyuma yao, na mazingira yanaonyesha kuwa ni tukio rasmi.

Wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira kwa kasi. Nyuma yao kuna watazamaji wanaangalia mpira wengine wameketi hasa pia wengine wamesimama wakitazama kinachoendelea.

Umati wa watu wenye wameketi na wengine wamesimama wameshika bendera la Kenya wengine wameinua mikono juu. Wengine hasa wamevalia makofia tofauti tofauti.

Mtu mmoja ameketi mbele ya kipaza sauti, akiwa amevalia mavazi yenye mchanganyiko wa marangi za bluu njano na nyeupe, nyuma kuna bango lenye maandishi National Justice ikiashiria mandhari ya kitaaluma.

Watu wa tatu wanatazama kwenye mashine, kuna kamera kando yao, na kuna vikaratasi viko katika kabati. Mtoto ameketi, kwa upole, na utulivu.

Sehemu kubwa kumeandikwa juu nambari kama tatu, nne, tano, sita, saba. Watu wamesimama kwa madirisha wakishughulikiwa wengine wameketi wakisubiri.

Watu watatu wamesimama, mmoja amevaa barakoa, mwingine ameshika kitabu anaonekana akisoma. Nyuma yao kuna mabendera za Kenya na vitambaa nyeupe.

Watu wamekaa ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, wakishiriki shughuli mbali mbali kama kuandika na kutumia kompyuta. Mabango yenye maandishi kama, huduma service .

Vitambulisho vimepangwa juu ya meza vizuri na kuna kalamu kando, chupa inaonekana kuwa limewekwa vitu ndani. Kando kuna giza.

Kundi la watu wamesimama mbele ya bango lenye maandishi Kenya African National Union, jina la chama cha kisiasa kilichochangia historia ya Kenya. Mmoja wao amevaa kofia nyekundu, mwingine koti jeusi huku wengine wakiwa na mavazi ya rangi mbalimbali.

Watu kumi wakiwa wamesimama kwenye jukwaa lenye zulia jekundu, wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Baadhi yao wakiwa na sare za kidini, kila mmoja ameshika cheti.

Watu wamevalia rasmi, wakionekana tabasamu. Wawili wamesalimiana na nyuso zao zinaonekana vizuri. Nyuma kuna miti, na jumba refu, na madirisha ya vioo.

Watu kadhaa wako sehemu la jumba. Kuna vitu vya aina tofauti tofauti. Kama vile, mashini, viti, na watu ambao wamevalia barakoa mdomoni. Kuna mtu amevaa mavazi rasmi, ameshika, simu mkononi.

Watoto wanafunzi wameshika vikaratasi kwa mkono. Waserikali wawili wameshika makaratasi nyeupe. Wanafunzi wawili mmoja amevaa miwani. Chini yao kuna wanafunzi wanaonekana wakitembea.

Kuna watu wawili, mmoja ameketi anatumia kompyuta. Amevaa barakoa mdomoni. mwingine ako sehemu ya nje. Ameweka barakoa. Na anaonekana akishughulikiwa ndani.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama pamoja wakiwa wamevaa mavazi rasmi. Wawili kati yao wamejitokeza mbele na wameshikilia nyaraka. Moja ikiwa kijani na nyingine yenye rangi mchanganyiko.

Watu wawili wamesimama, wamevaa mavazi rasmi. Mmoja amevalia miwani, mwingine anamwonyesha kitu. Nyuma yao kuna watu wengine wanaonekana. Kuna miti na jumba.

Watu wameshiriki shughuli rasmi ya kusaini nyaraka mezani, wakiwa na mavazi la kitauni , kipaza sauti na kalamu vipo mezani, vikionyesha tukio na taasisi au kikazi.

Mashabiki wa mpira wanaonekana kwa furaha. Wamevaa miwani hasa jezi limeandikwa Kenya. Wanonekana kuwa na furaha tele. Wameinua mikono juu. Wengine wanapiga makofi.

Watu watatu wameketi jukuani kwenye kituo rasmi cha usindisi wa kituo kinachoitwa courts wanaonekana kwa furaha tele na kusungumsa kwa makini

Watu watatu wamesimama, wengine wameketi. Wana vifaa mkononi. Nyuma yao kuna jumba lenye maandishi Huduma Centre.

Wachezaji wawili wanachuana kwenye uwanja wa mpira wa kikapu. Mmoja anadhibiti mpira, mwingine anazuia. Watazamaji wapo nyuma wakitazama mpira.

Kundi la watu linakusanyika kwenye kituo cha huduma. Mmoja anashughulikia nyaraka huku wengine wakishughulika kwenye mawasiliano rasmi.

Kundi la watu limevalia manguo rasmi. Wanatabasamu. Wanaonekana wakitembea. Nyuma yao kuna jumba refu, lina vyuma na vioo.